Hii duma center imeandikwa Huduma Kenya Tour Service Excellence . Wamesimama hapo mbele ni wafanyikazi wa hii kampuni. Wote wamevalia nguo zenye zimefanana. Wote wakiwa ni kama kuna kitu yenye wanaongelelea ama wanajadilia.

Wachezaji tumeonyeshwa hapa ambao wanaonekana ni wa timu moja lakini wamevalia nguo zenye zimefanana wote wakiwa wameona huku mbele wakiwa kwa kupiga picha nyuma yao, kuna watazamaji ambao wamekaa chini.

.... kushangingia wakipiga mayowe, mkono zao ziko juu. wanakaa kutembea wakirukaruka pia. Wamewekelea bendera za kenya juu, wengi wao pia wamevaa nguo zenye zimechorwa bendera lakini zimeandikwa tusker .

Hawa wachezaji ambao wamevalia nguo zenye zimefanana yenye imeandikiwa kenya airways wameshikilia kitu juu yenye inaonyesha kenya iko kwa bendera la kenya ama iko kwa pesa ya kenya pia tena wamekaa kushangilia pia sana.

Hapa tunaona pikipiki, pikipiki imebeba vitu imeandikwa posta, saduku iko nyuma kuna yenye imesimama. Kando kuna pikipiki mingi tena kuna gari zenye zinaendeshwa. Tena kuna hii nyumba kubwa iliyo upande mwingine umeandikwa Nairobi general maandiko zingine hazionekani vizuri.

Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, kando yake ni bibi wake Rachael Ruto. Ameshikilia bibilia juu naye jaji mkuu anaonekana ni kama kitu yenye anasomea naye rais wetu ni kama ameangalia hiyo karatasi kungonja kutamka yale maneno.

Hapa tumeonyeshwa watu wanaume kwa wanawake tunaona mmoja wao ameweka bendera la kenya kwa shingo tunaona kuna mwingine ameshikilia wote wakiwa wanaona upande mmoja kama kuna kitu wanashangilia vile tunavyoona wakicheka wakielekea mkono yao upande mmoja.

Hapa tumeonyeshwa mama, picha ya mama ameshika mkono yake, amevalia nguo refu nyekundu. Hapo juu imeandikwa I stand for peace . Honorable Rachel Shebesh. Mama na yeye, chenga na yeye. 8817.

Aliye mbele kabisa kwa hii picha ni rais wetu mstaafu rais Uhuru Kenyatta, amevalia nguo nyekundu, anaonekana kuwa amesalamiana na mama aliye nyuma yake, tena tunaona watu wawili wamecheka wakiangalia picha.

Hapa tunaona viongozi na jaji , jaji mkuu na majaji wengine, tena tunaona viongozi wengine sana wametoa wamesimama kwa laini kama kwamba wanakpika picha nyuma ya Kuna watu ambao wamesimama.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amekaa karibu na tarakilishi kando yake ni wanaume wawili mmoja hajaonekana vizuri, kando pia kuna mtoto ambaye amekaa mtoto msichana. Kuna vitabu zilizo kwa sanduku iliyokaribu zimepangwa vizuri.

Hapa tunaona wasichana, kuna wenye wamekaa, kuna wenye wamesimama wanaonekana ni wachezaji ,wote wameangalia upande mmoja wakiwa wanashangilia wakipiga makofi, tena nyuma ya kidogo kuna watu ambao wamekaa wanaonekana kutazama wachezaji hao.

Kuna mama mwenye amekaa karibu sana ameshikilia tarakilishi yake, mwanaume mwenye ameinama karibu nayeye kana kwamba wote wawili wameangalia tarakilishi kama kuna kitu wanatafuta ama kitu wanaichambua. Mmama mwenye amesimama kando kidogo amewaangalia hao wawili.

Hapa tunaona vitambulisho zilizowekwa kwa meza . Inaonekana kuwa ni vitambulisho za watu vilivyofungwa vizuri vimepangwa vizuri kwa meza na tena tunaona ni mingi sana na zimefungwa kwa....

Hapa tunaona watu ambao wamekaa wengine kuna mama mmoja amesimama amevalia t-shati yake ya Kenya Airways. Tunaona watu wengi wanaokaa kujadiliana kujizungumzia hapa inaonekana kuwa kuna kitu wanaingoja ama kuna sherehe wako na kila mtu unaona vile anaskia ama kuona mbele wengine wakiwa wanazungumza.

Rais mstaafu wa jamhuri wa Kenya, Uhuru Kenyatta, ameshikilia Biblia juu na mkono ingine ameshikilia tu Biblia iliyo kwa meza aliyoshikwa na bibi yake. Kando yake ni bibi yake. Kando ingine ni majaji wakubwa wawili ambao ndio wanaonekana kuwa kuna kitu wanamsomea.

Tumepewa wamama wasichana ambao wanakaa kutembea wote wakiwa wamevalia nguo yenye zinakaa kufanana. Tena kwa hizo nguo zao tunaona imeandikwa Tuzo Gor mahia . Tunaona pia ni kuna mmoja wao kuna vitu ameshika kwa mkono wanaonekana kuwa ni kama kuna kitu wanaangalia. Nyuma yao kidogo tunaona kuna mwanamume amesimama. Nyuma kidogo kuna gari imeegeshwa.

Anayeonekana hapa, tunaona watu wawili upande wa kushoto na upande wa kulia wameshikilia chati moja imeandikwa "20 R Sylvaine", ingine imeandikwa "KDF". Kwa ukuta tunaona "Ulinzi Stars".

Hapa tunaona wachezaji ambao wanaendelea kucheza mpira vile inavyoonekana. Tena tunaona wachezaji ambao wamevalia nguo tofauti wakiwa wanashindana kwa uwanja, kando kidogo kuna watu ambao wamekaa, wakiwa wanashangilia na kutabasamu mchezo huu.

Hapa tunaona kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wamekaa wengine wakiwa wamesimama. Kuna tena makompyuta ambayo tunaona ziko kwa meza kando ya hizi makomyuta tunaona watu ambao wamekaa kuwa wanashughulikia ama wanafinya hizi makompyuta. Kando yake kidogo tunaona kuna michoro mingi zimeandikwa kwa ukuta tunaona kwa mbali kidogo maandiko ya huduma center.

Huyu anayeonekana hapa anaonekana ni kama mtu ambaye ameanguka, ameruka akaanguka kwa vumbi vile tunaona vumbi imeruka juu, tena kando kidogo tunaona kuna watu ni kama wamekaa, mbali tena kidogo tunaona kuna watu ambao wameinama.

Hapa tunaonyeshwa viongozi, viongozi wa ODM iliyobandikwa kwa bao lililo mbele yao. Imeandikwa ODM tunaona mmoja wao aliye mbele sana, tunaona ni kama kuna kitu anaongelelea anaonekana kuwa kuna kitu anajadiliana na wengine. Vile tunavyoona mdono yake, mkono yake ameinua juu walio nyuma yake tunaona pia wako tu ni kama wanasikiliza wote wakiwa wamevalia kofia yenye imefanana.

Kuonyesha wachezaji ana watu ambao wame vaa nguo zenye zimefanana, kwa mahali Kuna vitu wamekalia ni Kuna vitu za kupika. Tena hapa tunaona Kuna maandiko imeandikwa Gor Maiya Mlimani branch . Tena tunaona Kuna mwingine ameshikilia bendera, Kuna mwenye ameshikika kitu kama nyundo.

Kwa hili nyumba, tunaona kiongozi Raila Odinga ako mbele. Ni kama anapigwa picha. Tena amesimama. Kando yake ni viongozi wengine pia ambao wamesimama. Wanakaa wametulia, ni kama wanangoja kitu.

Kuna mfuruko watu wamefuruka watu amejaa watu ni wengi sana. Tunaona ni kama wako uwanja ni kama kuna sherehe fulani. Watu ambao wako mbele tunaona kuna kitu wameshikilia wameandika Al-Azizia FC.

Hapa tunaona kuna watu wanaonekana kuwa wanakimbia wakiwa kuna picha imeshikilia Raila Kalonzo 2017 . Wanakimbia wakiwa ni kama wanashangilia wakiwa wameshikilia hilo picha. Kando yake kidogo tunaona kuna muuzaji mmoja mwenye anauza vitu zake inaonekana kuwa ni nguo na vitu kama sandles .

Maonyesho ya viongozi, kiongozi mmoja ambaye ako katikati amefungia kofia yake nyeupe, tunaona ni kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka anaonekana kuwa ni yeye anaongea viongozi wengine ambao wamekaribiana nao amekaa kusikiliza, tena tunaona hapo kuna kwa bao imeandikwa president .

Kuna mtu amekaa. Tunaona Kuna kitu ameiweka kama kofia. Kuna tena ingene ameweka kufunika mndomo yake .kwa hilo kitu tunaweza Kunona piga kura kwa moi KANU . Imechorwana na Tena imeandikwa, na kwa yote imeandikwa kura kwa moi KANU . Hii inaonekana huyu ni mtu Wa saisa. Anafanyaia moi na anataka watu wapigie kura .

Hii hapa inaonekana kama ofisini, tunaona watu wawili wakiwa wameketi, Kuna vitu wanao andika ama ku sign kuweka saini katikati ya hao watu wawili kando yake ya kila mmoja wao ni mtu moja moja kuonekana ni mtu mwenye anaiona ama mwenye anaona kuwa hao watu wameweka saini zao.

Kuna kiongozi wawili, kuna rais na former ama naibu wake aliyeenda, kuna majaji, wanawake wawili. Tunaiona hapa ndio ile siku ama inaonekana kama ni ile siku ambayo waliingia rasmi ama walisaini rasmi kama viongozi wakubwa katika hii inchi.

Tunaona kuna watu wamevaa nguo nyekundu, kuna mwingine tunaona ameshika bendera la Kenya, tunaona hapa inaweza kuwa ni sherehe ama inaweza kuwa ni majadiliano, vitu za siasa, vile tunaona watu wamevaa, wamevaa kufanana, nguo nyekundu, tunaona wengine wakisherekea wakisherekea tunaona vile wanafanya wanafurahia sana kuonekana kuna sherehe.

Kuna mtu ambaye tunaonyeshwa ameruka juu, picha imempata akiwa bado ameruka. Kando yake kidogo kuna watu ambao wamekaa kuonekana wanatazama, kando kidogo kuna ambao wamesimama, wanaonekana kuwa ni kama wanangojea pia waruke.

Hapa tunaona watu ambao wamevalia watatu wao wakiwa wamevalia kofia zenye zimefanana imeandikwa KANU. Tena kwa bango moja ama kwa maandiko yenye imeandikwa kwa ukuta tumeona Kenya African National Union . Tena tunaona kuna mwenye ameshikilia kuna kitu ameshikilia kama karatasi na kando yake kuna mwenye anajaribu kumtengeneza kofia.

Tunaonyeshwa nyumba, kwa ukuta ya hili nyumba imeandikwa Huduma Kenya. Tena tunaona kuna watu ambao wamekaa wawili wawili wakiwa wamesimama tena kuna mwenye ako upande mwingine amekaa. Tunaona kuwa hawa ambao wamekaa ni kama wanajaribu kuwaongelesha wenye wamesimama.

Wachezaji wawili wanaonekana hapa, hapa inaonekana kuwa ni uwanja vile tunavyoona, mbali yao kidogo kuna viti zilizo hakuna mtu, tena tunaona kuwa, mmoja wa huyo ameshika mpira mwenye amesimama, kwa nguo yake tunaona kuna maandiko imeandika Kenya.

Wanakaa kukimbia , wanasherekea wanakpika mayowe wanaruka juu wako na vibendera yenye wameweka juu kila moja bendera zinafanana imeandikwa PNU kazi iendele kwa kila moja wao.

Hapa tunaona kiongozi naibu Wa Raisi wa nchi ya Kenya ,kiture kindiki, hapa ameshika, kuna karatasi ameshika karibu na mama ambaye pia ameshika mtoto wake msichana, huyu mama anaonekana kuwa ametabasamu akiwa ameshikilia upande mwengine Wa picha, nae kiture kindiki akiwa ameshikilia upande mwengine wa picha wakiangalia.

Hapa tunoana viongozi, kiongozi naibu wa rais Kithure Kindiki akiwa wametoka kwa nyumba imeandikwa juu deparment of immigration services passport control office tunaona wanongeleshana na viongozi wengine kando yake kidogo kuna mtu amabye ameshika kitu kama bahasha na kando yake kidogo kuna mlinzi wake.

Wa jamuhuri ya Kenya William Samoe Rutto amesalimiana na jaji mkuu Martha Koome wameshikilia kitabu nyekundu wote wawili wakiwa wamesalimiana wote wawili wamecheka rais wetu amecheka akiangalia picha.

Kwa walioonekana hapa ni wanakaa kuwa wanashangilia wakiwa wameshikilia wakiwa na rangi inayofanana. Kuna kitu wameshikilia juu kwa kola kwa kola. Tena tunaona bendera zingine zenye zimechikiliwa juu. Kuna watu ambao wamekaa, kuna wenye wamesimama wakiwa wanaonekana kuwa kuna sherehe wanashangilia.

Tumeonyeshwa ni kama kando ya barabara na kando yake kuna takataka mingi za aina aina zenye zimerushwa kando ya hili barabara. Tena tunaona kuna kuna tena tunaona hili nikando yake ili kdogo kitu kama

Wachezaji wenye wamesimama hapo ni kama wako tayari kupika picha kila moja yao amaweka mkono yao mbele tena tunaona wamefalia nguo nyeupe kuna nyukundu kidogo kidogo Kwa hizi nguo zao zimeandikwa KDF .

Kwenye nyumba hii kuna viti vilivyopangwa kuelekea mbele, na vingine vimepangwa kuelekea nyuma. Karibu na kaunta, kuna mtu amekaa. Mahali hapo pameandikwa Please abstract police abstract . Tunaona watu wamekaa sehemu mbalimbali, kila mmoja akiwa na tarakilishi yake.

Tunamwona mheshimiwa au raisi wetu wa Kenya William Samoei Ruto. Tunaona tena Raila Odinga akiwa amekaa. Hapo tunaona Ruto amesimama ,kando yake kuna mtu mwengine amesimama na yeye. Tunaona wote wamevaa nguo jekundu na wanakaa kuwa kuna kitu wanaisherehekea .

hapa tumepewa mbao moja katika hili mbao tunaona kuna kitu limeaandikwa kuna maandiko zimeandikwa na ranngi nyekundu, kwa hizi maandiko imeandikwa jubilii mbele pamoja kwa nyingine upande nyengine saizi bao ni nyeusi.

Hapa tunaona watu wamesimama wote na wakiwa ni kama wanaongea, wanasimama ni kama wanapanga laini, Kwa hili chumba kuingia ndani imeandikwa immigration control service , tunaona ni kama kuna kitu wanajadiliana, wakiwa nje, tunaona mwingine ameshika kalamu na karatasi, na mwingine ameshika simu yake kwa mkono.

Hawa wachezaji vile tunavyoona ni kama wako Kwa kiwanja, tunaona Kuna netiboli Kuna...Na wachezaji hao wamevalia nyekundu wote wakiwa wameinua miguu yao, nikama ni wachezaji ambao wako kwa mazoezi.

Watu walio hapa ni watu wa huduma Kenya. Limeandikwa kwa ukuta tena tunaona vile wamevaa nguo sawa nyeupe ya kufanana rangi. Kando ya hao watu kidogo tunaona kuna watu ambao wanakaa kua wanataka usaidizi.

Tunaona watu ambao wamevalia nguo nyekundu, kofia nyekundu ambazo zinafanana, tena kuna kitu timu Nairobi ambaye zimeandikwa John Waweru. Tena tunaona tena kuna wao wawili ambao wanakaa kua kitu wanaongeleshana. Tena tunawaona ambao wamekaa huko wakiwa wameangalia upande mmoja.

Hili tumepewa inakaa ndani ya nyumba tena tunavyoona kuna basketi ya kuwekelea nguo chafu yenye imewekwa karibu na mlango imewekwa chini, kando kidogo kuna mlango yenye inakaa kama imefungwa.

Hapa tunaona mtu mmoja mwenya ameshika kipaza sauti anaonekana kua anaongea, kuna watu ambao anaongelesha. Kwa ukuta tunaona kuna kitamba ama kuna picha imeandikwa, kuna mchoro. Hapa tunaona imeandikwa Milimani High Court Civil Division.

Tunaona watu wengi hapa wamekaa wengine wakiwa wamesimama, tunaona wamekaa ni kama kwamba wamepanga laini ni kana kuna kitu wanaongoja, walio mbele kidogo ambao wamesimama tunaona ni kama kuna walio ndani ambao wanahudhuria, tena tunaona hapo juu imeandikwa counter 8,counter 7 , nyuma kidogo kuna wenye wamesimama pia.

Hapa tunaona kuna wanaume ambao wanakani kama kuwa wako kwa laini wamevalia nguo yenye zimefanana. Wanaonekana kuwa ni wachezaji. Kila mmoja wao amevalia nguo yake imeandikwa Kenya. Tena mbele kidogo tunaona kuna fiti. Tena hapo chini kidogo tunaona kuna bendera la Kenya na kuna mahali pia imeandikwa Kenya.

Hapa kuna wamama walio hapa, kuna wengine kuna mmoja amekaa anaonekana kuwa muuguzi ,kuna wengine wameshikilia karatasi ni kama wanataka kujadiliana na mama huyu aliyekaa.

Eneo hili tunaona Kuna wakimbiaji , watatu , wanne. Watatu wameshikana, na wanaonekana kusherekea. Wawili wameiweka viatu zao juu, mwingine ameieka mkono yake mbele na kuonesha vidole mbili . Wawili wanaonekana ni wakenya. Ni watatu wanaonekana ni wakenya, aliye kando si wa Kenya vile imeandikwa

Tunaona watu wanaopanga laini, tunaona wamevaa maski tunaona hapa inaweza kuwa ni watu wenye wamepewa chanjo kama vile Corona ama chanjo lingine hivyo, tunaona hapa watu wanafinya mkono yao ama wanafinya kidole chao ili kuonyesha kwamba wewe umepata hilo chanjo ama wewe umepata madawa iliyo hitajika.

Watu ambao wamesimama, kuna wengine tunaowaona ambao wamekaa chini. Tena kwa hawa watu ambao wamekaa tunaona ni kama kuna kitu wanaonakili. Kando yake tunaona tena kuna mahali imeandikwa good conduct na tena karatasi ingine imeandikwa NTSA

Hii inonekana kuwa Ofisi, Huduma Center imeandikwa kwenye ukuta. Tena kuna watu wafanyikazi wenye wamesimama, kuna wenye wamekaa, kuna watu ambao wamekuja kupata usaidizi pia tunaona. Tena kila mmoja wa ambao wali wa ambao wamekaa wako na fili na tarakilishi mbele zao.

Hapa kuna watu wawili. Mama na mwanaume. Mwanaume aliye kando, tunaona ni kama ni mtu ambaye anataka usaidizi. Mama ambaye amekaa upande mwingine, kuna tarakilishi mbele yake, tena kuna kitu imewekelewa juu ya meza, tunaona ni kama kuna kitu anamuambia huyu mwanaume mwenye ako upande mwingine. Tena hapo tunaona kuna maandiko imeandikwa huduma Kenya.

Raisi wa taifa letu wa Kenya , William Samoei Ruto, akiwa ameshikilia bibillia yake kwa mkono mmoja, kwa mkono ingine akiwa ameekelea. Tena tunaona inaonekana kuwa anaongea, kwa upande mwingine tunaona amesimama karibu na bibi wake Rachael Ruto na kwa mbali kidogo ni watu wanaonekana.

Naona wachezaji wakiwa wanasherekea, wanaonekana kuwa ni wameshinda katika mchezo yao, vile tunavyoona , vile wanasherekea , vile wanacheka, vile wanacheka na kusherekea, tunaona wako kwa uwanja na wanaweza kuwa wame wamefaulu kwa kile walichokuwa wakifanya.

picha tumeaonyeshwa watu ambayo nikama kuna kitu wanasherehekea tunaona wote wameva nguo yenye inaonekana kufanana, tena kwa hizo nguo tunaona tena kuna maandiko wa tusker tunaona tena kuna bendera kuna moja ameshikilia bendera kwa mkono yake miwili na ambaye anakionyeshana tena imeaandikwa tusker wanaonekana wakitazama upande moja.

Hiki kiwanja inakaa kama kiwanja, vile inaonekana kuna watu wanaonekana kuwa wanacheza mpira na wanakaa kuwa wamevaa nguo tofauti wengine wamevaa sport pesa, mwingine amevaa betika. Kando ya hao watu tunaona kuna watu ambao wamekaa wakiwa wanawaangalia.

Mama ambaye amekaribia hii picha inaoneka kua ni kama kuna kitu anaongelea ameeka mkono wake juu na kidole moja. Kando kidogo tunaona kuna watu wamevalia kofia nyekundu. Hapo kwa kofia imeandikwa, Tuko pamoja.

Watu waliovaliwa nguo yellow ,wanaonekana kwa hili picha, tunaona kuwa wanakaa kusherekea kwa hii nguo zao, ama kwa hii nguo yao imeandikwa tusker, na wanakaa kuwa wanasherekea mwingine ameshika chupa lake la tusker, kumaanisha kuna sherehe wanao sherekea.

Tumepewa tumepewa chuo kidogo ya hawa mama na na mwanaume ambao wamesimama hapa. Wanakaa kuangalia imeandikwa "The Judiciary Dialogue Day", "Your voice matters, let's make a difference together". Tena kuna maandishi imeandikwa "Come talk to us, engagement with wananchi".

Kuna picha inayoonekana hapa kuna mama aliyeshika bendera la Kenya. Hapo kwa kichwa tena ameiwekelea kitambaa inayo tena inaonyesha color ya bendera la Kenya. Tena tunaona ameiwekelea kwa shingo lake. Tunaona kuna watu wengi sana kumaanisha kuna kitu inayosherehekea kwa hii siku na tunaona wengi wameshika mabendera za Kenya.

Tunaonyeshwa na ni kama kuna mtu aliye mbele kabisaa ni kama anachukua picha ,nyuma yake tunaona watu wengi sana. Mbali kidogo tunaona kuna watu ambao wanaonekana wamekaa chini ni kama kuna kitu wanasherehekea, juu ya hao watu tunaona imeandikwa Nyayo Stadium .

Tunaona viongozi ambao wametoka nje ya hili nyumba. Tunaona ni kama kuna kitu wanajadiliana. Tunaona mmoja akiwa ni Kithure Kindiki, naibu wa rais wa kenya, tena kando yake tunaona mlinzi amesimama.

Watu walio hapa ni watu wamevalia. Tunaona watu, kuna wenye wamekaa, kuna wenye wamesimama, tunaona pia kuna meza iko katikati yao. Kuna watu wamekalia upande mwingine wanaonekana kuwa wanahudumia watu. Kuna watu ambao wamesimama wanakaa kuwa wanangoja hizi viti ama wanangoja laini.

Hapa tuna watu wengi, kuna watu walio kaka upande mwingine, na kuna wenye wamekaa tena upande mwingine, kuna wenye wame simama karibu na wenye wamekaa, tena kando kidogo kuna ambao wanatembea. Hawa ambao wamekaa upande mwingine, ambao tunaona wamevaa nguo yenye imefanana, wanaonekana kuwa. Ni kama wanashughulikia watu ambao wamekaa upande mwingine.

Wanao hapa ni watu ambao tunaona watu wamekaa chini, wawili upande mwingine na wawili kwa upande mwingine. Kwa upande mmoja tunaona kuna mtu mmoja ambaye amekaa, karibu na yeye tunaona kuna tarakilishi. Juuu ya hapo imeandikwa Huduma Kenya.

Rais wetu wa taifa ya Kenya, William Samoei Ruto anaona kuwa kuna kitu ananakiri kwa meza, kando yake kidogo tunaona bibi wake wa raisi, kando yake kwa upande mwingine tunaona jaji mkuu, upande wa mbali kidogo tunaona jaji wengine tena tunaona wana viongozi wakiwa wote wamesimama.

Tunaona kwa hili picha , tunaona Kiongozi wetu Wa taifa , rais William Samoei Ruto. Tunaona akisalimiama na majani wakuu , wakicheka Tena Kuna viongozi wengine walioandamana na yeye . Tunaona Tena Kuna majaji wengi wanaosimama karibu na yeye. Wanakaa kuwa wanajadiliana kitu fulani.

Wachezaji, wachezaji wasichana, wachezaji wawili wamvaa nguo imefanana, mmoja katikati amevaa nguo yenye ni tofauti na ya wengine, ni nyeupe tena kan ameshikilia juu mpira hao wengine wana wakijaribu kumnyang'anya. Kando yao ni watazamaji.

Hapa tunaoni ni huduma center, imeandikwa hapo mbele huduma center Information desk , ni nyumba kubwa sana lakini inakaa watu hakuna, hakuna watu ambao wako ndani ni watu wawili ambao wamekaa mbele kwa Informaion Desk kuna viti zimepangwa vizuri tena.

Ni nyumba watu ambao wanaonekana wamekaa kuna mama kwa upande mmoja na tena kuna wazee mwingine, tena tunaona tena mmoja wao ako na tarakilishi mbele yake, hapo kwa ukuta juu tunaona maandiko imeandikwa Uwezo Fund Service

Watu ambao wamekaa chini kuna mmoja ameinama karibu na mmoja wao ambao amekaa anaonekana kuwa ni kama kuna kitu anaandika katika karatasi iliyo mezani, ni nyumba kubwa sana kuna viti zimepangwa na tena tunaona kuna mbali sana kidogo tunaona tena kuna viti zenye ziko mbali.

Tunaona kiongozi wa taifa rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kiongozi wengine . Nyuma yake tunaona mlinzi wake askari . Nyuma wake ambao wanatembea pia ni viongozi tofauti tofauti .

Hapa wanashangilia sana wanaweka mikona zao juu, tena hapa naona pande mmoja tena wengi wao wamevalia nguo zimefanana, wengine wameshika kitu kama firimbi kupiga mayowe.

Hapa tunaona watu ambao wanakaa kushangilia kusheherekea wakikimbia wakiweka vitu juu huku kwa hizi vitu Kuna maandiko zimeandikwa zinakaa kufanana ingine imeandikwa PNU kazi iendelee.

Hapa tunaonyeshwa watu ambao wanakaa wako kwa sherehe wanasherehekea wawili ambao wako mbele ambao wamevalia pendera ya Kenya. Mwanamke na mwanaume walio nyuma yao pia ni kama wanasherehekea wengine wakipiga makofi wote wengi wamevalia nguo nyekundu.

Jaji, jaji wa kenya . Jaji ,jaji wote wanne ni watatu. Wawili wakiwa ni wamama, mmoja ni mwanaume . Wote wamevalia nguo zao za kazi . Wamesimama mbele ya nyumba nikama wametoka mbali. Na wote wametabasamu wakiangalia picha.

Kiongozi mweshimiwa Raila omolo odinga na viongozi wengine wengi ambao wamefalia nguo zenye zinafanana, wote wamesimama wanaonekana ni kama wanataka kongelesha waliyo mbele ama wanaongelesha watu wa kupika picha.

Watu wengi sana na wengi wao wako na watoto. Kuna watoto ambao wamewekwa mgongo, kuna wenye ni wakubwa kiasi. Wanaonekana kupanga laini tena kuna vitu zenye zimeandikwa nyuma, kituo cha huduma na tena kuna nyumba